Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani mfano wa viti, meza pamoja na kabati na chombo maalumu mfano wa ndoo kinachotumika kwa ajili ya kuweka takataka ikiashiria ni mfumo mzuri wa uhifadhi wa mazingira.